Ukulima huu ni wa aina ya haidropoli. Ukulima huu hautumii udongo ila unatumia maji kuwezesha mimea kumea. Mimea hii inaonekana kunawiri sana. Kuna mabomba ambayo yanasambaza maji kwenye hii mimea. Mabomba haya ni ya rangi ya kijani na pia nyeusi. Kuna tanki nyeusi kando ya mimea hii tanki hii inatumika kuhifadhi maji ambayo inatumika kwenye ukulima huu.

Kilimo cha hydroponi ni sayansi ya kuotesha mimea kwenye maji. Kilimo hiki kimesaidia mkulima kwa kuwa haitaji nafasi mingi anapofanya huu ukulima. Pia haitaji kutumia udongo kama vile wakulima wengine wanapofanya ukulima mwingine. Ukulima huu umesaidia sana mimea kwa kuwa tunaona imeweza kunawiri sana.

Ukulima huu ni wa hydroponi . Huu ni ukulima ambao mkulima hutumia maji, bila kutumia udongo, ili mimea iweze kumea. Mimea hii inaonekana kunawiri vizuri sana. Kuna mimea ambayo imepandwa ndani ya mabomba. Mabomba haya ni ya rangi nyeupe.

Ukulima huu ni waufugaji wa wanyama. Wanyama wanao fugwa hapa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wanarangi nyeusi na nyeupe. wamefugwa ndani ya zizi moja ambalo ni kubwa sana. Wanyama hawa husaidia mkulima kwa kumpa maziwa na pia nyama.

Mboga hizi ni aina ya kabeji. Kabeji hizi zinaonekana kunawiri sana. Zimepandwa kwa mpangilio wa mstari. Kando ya kabeji hizi kuna bomba. Bomba hizi husaidia wakati mkulima anahitaji kunyunyizia mboga ama kabeji zile maji.

Shambani mumepandwa mboga, aina ya mboga ambayo imepandwa shambani ni kabeji. Kabeji hizi zinaonekana kunawiri sana. Kunawakulima shambani. Wakulima hawa watatu wanapalilia mboga kati ya hao watatu, wawili ni wanaume na mmoja ni wakike.

Mimea hii imemea ama imenawiri sana ndani ya nyumba mbuga, mkulima huyu anaonekana kuwa anaelewa sana umuhimu wa nyumba mbuga, moja ya umuhimu ni kuzuia wadudu au wanyama kuharibu mimea ile, pia, mkulima anapotumia nyumba mbuga, ana uwezo wa kuongeza ama kupunguza joto, inayohitajika na mimea ile.

Wanyama hawa wanaitwa ng'ombe. Ni wa rangi nyeupe na pia nyeusi. Wanyama hawa wamefugwa kwenye zizi moja. Husaidia mkulima kwa kumpa maziwa na pia nyama.

Ukulima huu ni wa kabeji. Kabeji hizi zimepandwa vizuri kwenye mistari mingi. Ni zarangi ya kijani. Zinanawiri sana. Hii yaweza kukuwa ni kutokana na umwagiliaji mzuri wa maji.

Shambani, mimea ya mahindi yanaonekana kunawiri, kunawiri huku kumetokana na kumwagiliwa kwa maji, ambayo yanatoka kwenye kijito, mbinu, hii ya kumwagilia maji, inaitwa usimamizi wa maji uso.

Mimea hii imenawiri vizuri sana. Imepandwa kwenye mistari. Kuna mabomba madogo madogo ambayo yamewekwa pale, iliyaweze kusaidia katika unyunyizaji wa maji katika kila mmea. Mabomba hayo ni ya rangi nyeusi.

Hii ni mimea. Kando ya mimea hii kuna mabomba ambayo ni ya rangi nyeusi. Karibu na mimea hii, mabomba haya yameweza kutobolewa matone, ili yaweze kunyunyizia mimea hii maji.

Ukulima huu unatumia mambomba kunyunyizia, mimea maji mimea hii inaonekana kunawiri sana ama vizuri sana kwa kuwa mkulima anavyotumia mabomba kila mumea unaweza kupata maji inavyofaa.

Mimea hii imenawiri vizuri sana, imepandwa kwenye mistari. Hii ni kutokana na unyunyiziaji unao endelea hapa. Mkulima anatumia mabomba madogo madogo kunyunyizia maji kwenye mimea.

Katika ukulima huu, mkulima anatumia mabomba kunyunyizia mimea yake maji. Maji yale yanatoka kwenye mtaro ambao uko katikati ya mabomba na mimea. Mabomba haya husaidia kusambaza maji kwa kila mmea; na kwa hivyo kurahisisha kazi kwa mkulima yule.

Mimea hii imenawiri vizuri sana, hii ni kutokana na njia moja ama ingine ya ukulima. Njia hii ya ukulima ni ya kutumia mabomba ili kuweza kusambaza maji katika kila mmea. Njia hii ya kutumia mabomba inasaidia kila mmea kupata maji anayohitaji , ama mmea unaohitaji.

Mimea hii imenawiri sana na inapendeza sana. Hii ni kwa sababu mkulima ametumia mabomba katika ukulima wake na mabomba haya yanatumika kunyunyizia maji kwa kila mmea. Mabomba haya yamesambaa kwa kila mmea na kwa hivyo kila mmea unaweza kufikiwa na maji.

Aina hii ya unyunyiziaji maji hutumia mashine ambayo inatumia miale au nguvu za jua kisha baadaye, mashine za kunyunyizia maji zinaweza kutumika na maji yaweza kunyunyizika kwenye mimea yote. Tunaona ya kwamba mimea hii imeweza kunawiri na inamea vizuri sana.

Mimea hii inaonekana kunawiri vizuri sana. Hii ni kutokana na kutumia njia mbalimbali za kunyunyizia mimea hii maji. Mkulima anayelima hapa anaonekana kutumia mabomba na pia kutumia mitaro. Mitaro hii, ina maji ambayo inatumika kusambaza maji kwenye mimea hii.

Mimea hii inaonekana kunawiri sana. Hii ni kutokana na kunyunyuziwa maji. Mimea hii imenyunyuziwa maji kwa kutumia mabomba ambayo niya rangi nyeusi. Pia udongo wake unaunekana ukiwa na unyevunyevu.

Mimea hii imepandwa kwa mpangilio, inaonekana kunawiri hii ni kutokana unyunyuziaji wa maji ambao unafanyika pale. Kuna mabomba manne ambayo yanatumika kunyunyizia mimea hii maji, yanasambaza maji kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine.

Mimea hii imenawiri sana. Kuna bomba ambayo imeunganishwa kwa tingatinga ili kuwezesha kusambaza au kunyunyuzia mimea maji. Tingatinga hii inaendeshwa ili kuweza kufikia kila mmea na kunyunyuzia hio mimea maji.

Mimea hii imenawiri vizuri sana, mapomba meusi yametumika kunyunyizia mimea hii maji, mimea imepandwa kwenye mistari na pia mambombe yamepangwa vizuri kwenye mistari.

Mimea hii imenawiri sana. Hii ni kutokana na unyunyuziaji wa maji ambao unafanyika kwa kutumia mabomba. Mabomba haya ni nyeusi yananyunyuzia maji kwa kila mmea.